Kituo cha kuzalisha umeme kinaonekana kikiwa na nyaya nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri . Miundombinu inaonyesha usimamizi wa hali ya juu na teknolojia ya kisasa katika usambazaji wa umeme. Mazingira ni safi na kitaalamu.

Kituo cha kusambaza umeme kinaonekana kikiwa na paneli za solar zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba kubwa. Mpangilio huo unaonyesha ufanisi katika uzalishaji wa nishati mbadala na teknolojia ya kisasa ya uzalishaji wa umeme.

Kituo cha kuzalisha umeme kinaonekana kikiwa na nyaya nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Ardhi yote imejaa kokoto na mazingira yanaonyesha usafi na usimamizi wa hali ya juu katika miundombinu ya umeme.

Mtu anaonekana juu ya ngazi ya kipande kwenye nguzo ya umeme. Huenda anafanya matengenezo. Amevaa mavazi ya kazi na mazingira yanaonyesha ni eneo la kazi na usambazaji wa uguzo ndefu na mahali ni hatari.

Kuna kituo cha kuzali na kufungulio vizuri. Miundombinu yake inaonekana imara na kimetengenezwa mahali pa kimkakati. Mazingira yanazungukwa na njia zilizo wazi na vifaa vya kisasa.

Picha inaonyesha kituo cha kusambaza umeme chenye transfoma kubwa na nyaya nyingi za umeme zilizoning'inia juu. Miundo mbinu ya chuma imesimama imara ikiwa sehemu ya mfumo wa kusambaza nguvu. Eneo la chini limejaa kokoto au mawe madogo, likiwa safi na wazi. Mandhari inaonekana rasmi na yenye umuhimu wa kiufundi.

Ndege ameketi juu ya mti ndani ya makazi yake ya asili. Majani yanazunguka eneo hilo na mazingira yanaonekana kuwa tulivu. Ndege huyo anaonekana kuwa huru na salama katika mazingira yake ya kawaida.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili vinaonyeshwa kupitia shughuli za usafishaji wa mazingira na matumizi endelevu ya ardhi. Mazingira yanaonyesha juhudi za kulinda mali asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo kwa njia endelevu.

Duma anaonekana akiwa ndani ya uzio wa wanyama akiwa karibu sana na kamera. Ngozi yake yenye madoa inaangaza. Macho yake yanaonyesha makini. Uzio umejengwa vizuri na mazingira yanaonekana kutunzwa.

Simba wawili wanaonekana wakiwa katika makazi yao ya asili ndani ya hifadhi ya wanyama. Wamelala chini ya mti wamepumzika. Mazingira yanajaa nyasi na miti ya porini. Hifadhi hiyo inaonekana kutunzwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi wanyama pori.

Uwanja mkubwa umejaa takataka mbalimbali kama vile plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula. Mazingira yanaonyesha uchafu uliokithiri hali inayoweza kuathiri afya na mazingira. Eneo hilo inaonekana kutekelezwa bila usimamizi.

Watu wanaonekana wakisafisha mto uliokuwa umejaa takataka na maji taka. Wanatumia vifaa mbalimbali kuondoa uchafu kutoka kwenye maji. Mazingira yanaonyesha juhudi za pamoja za kuhifadhi mazingira na kurejesha usafi wa mto huo.

Excavator inachimba mashimo ambayo huenda ni kwa ajili ya ujenzi wa mfumo wa maji taka. Ardhi imevunjika vunjika na vifaa vya ujenzi vinaonekana karibu. Mazingira yanaonyesha shughuli ya maendeleo inayoendelea.

Watu wanaonekana wakisafisha mto uliokuwa umejaa taka na maji taka. Wanatumia vifaa mbalimbali kuondoa uchafu kutoka kwenye maji. Mazingira yanaonyesha juhudi za pamoja za kuhifadhi mazingira na kurejesha usafi wa mto huu.

Nyasi za kijani zinaonekana zikiwa nzuri na miti yenye afya ipo pia. Kuna eneo kubwa la maji linaong'aa na kwa umbali majengo marefu yanaonekana yakisimama juu ya mandhari. Mazingira ni ya kuvutia na ya utulivu.

Mwanamke anapita katika barabara nyembamba iliyojaa taka. Mazingira yameonyesha ni mtaa wa mabanda huku taka zikiwa kila mahali. Nyumba ni za mabati. Harufu inaonekana kuwa kali na hali ni ya uchafu mkubwa.

Anga ni ya bluu safi juu kuna daraja la reli lililojaa, lililojengwa kwa zege imara chini ya daraja kuna uwanja wa kijani wenye nyasi nzuri, mazingira ni tulivu na ya kupendeza.

Picha inaonyesha twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye Savana yenye majani ya kijani kibichi wa kuchina miti mirefu iliyo tapakaa. Twiga hao wanaonekana wa tulivu wakitazama mazingira yao kwa utulivu. Madhari ni ya kuvutia chini ya anga la bluu na jua linalo ng'aa. Asili ya Afrika inaonekana kwa uzuri wake wa kipekee wakuvutia.

Magari yenye usafiri wa umma yanaonekana katika barabara yenye shughuli nyingi mjini. Watu ni wengi wakitembea au wakisubiri usafiri. Mazingira yanayoonyesha pilka pilka nyingi za maisha ya kila siku.

Magari ya usafiri wa umma, yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanapita na wengine wanasubiri usafiri. Mazingira yanaonyesha pilkapilka za mtaa wa jiji na harakati za kila siku, za abiria na madereva.

Magari yanaonekana barabarani yakiendelea na safari. Baadhi yameegeshwa huku mengine yakiwa kwenye mwendo. Barabara inaonyesha shughuli nyingi na mazingira ni ya kawaida katika miji yenye pilkapilka za kila siku.

Basi ya usafiri wa umma limechorwa vizuri limeegeshwa likiwa tayari kupakia abiria. Watu wanaonekana wakiwa na shuguli nyingi wengine wakielekea kwenye basi. Mazingira yanaonyesha harakati nyingi katika eneo la usafiri wa jiji.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na daraja la waenda kwa miguu lililojengwa juu. Daraja hilo linaruhusu watu kuvuka kwa usalama bila kuvuka katikati ya barabara. Mazingira yanaonyesha mpangilio mzuri wa miundo mbinu.

Kibao kimewekwa chini kikionyesha maeneo ambayo magari ya usafiri wa uma usafiri. Maandishi ni wazi na yanaelekeza abiria kuhusu njia tofauti. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafiri wa kila siku.

Magari ya usafiri ya umma pamoja na magari mengine yanaonekana katika barabara zenye shughuli nyingi mjini. Watu ni wengi wakitembea au wakisubiri usafiri. Mazingira yanaonyesha pilkapilka nyingi za maisha ya kila siku.

Basi la usafiri wa umma limepambwa kwa graffiti nzuri ya kuvutia. Barabara zina shughuli nyingi na watu wanaonekana wakifanya kazi au wakiharakisha kuelekea maeneo mbalimbali. Mazingira yanaonyesha maisha ya kila siku mjini.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanapita na wengine wanasubiri usafiri. Mazingira yanaonyesha pilkapilka za mtaa wa jiji na harakati za kila siku za abiria na madereva.

Magari ya usafiri wa umma pamoja na magari mengine yanaonekana katika barabara zenye shughuli nyingi mjini. Watu ni wengi wakitembea au wakisubiri usafiri. Mazingira yanaonyesha pilkapilka nyingi za maisha ya kila siku.

Gari ya usafiri ya umma yameegeshwa barabarani, mengine yakiwa na vibao vinaoonyesha eneo yanayopitiwa. Eneo linaonekana na shughuli nyingi, huku magari yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa kawaida wa usafiri wa jiji.

Basi la usafiri wa umma linaonekana likiwa limeegesha au likisubiri abiria. Limepakwa rangi ang’avu na lina maandishi yanayoonyesha njia linayopita. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa kila siku mjini.

Basi la usafiri wa umma limepambwa kwa grafiti nzuri ya kuvutia. Barabara zina shughuli nyingi na watu wanaonekana wakifanya kazi au wakiharakisha kuelekea maeneo mbalimbali. Mazingira yanaonyesha maisha ya kila siku ya mjini.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa huku mengine yakionyesha maeneo yanayopita kupitia vibao vya juu. Watu ni wengi sana, wakiwa wanatembea na wengine wakisubiri usafiri. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi sana na harakati za kila aina.

Mabomba ya maji kwa matumizi ya uzalishaji mkubwa yamewekwa chini kwa mpangilio mzuri. Yanaonekana kuwa mpya na yameunganishwa kwa ustadi ili kuhakikisha usambazaji bora wa maji. Mazingira yanaonyesha mradi mkubwa wa miundombinu ya maji.

Mifereji ya maji inaonekana ikiwa na bomba lililofunguliwa, maji safi yakitiririka kwa kasi. Mazingira yanaonyesha huduma nzuri za maji, usafi na upatikanaji wa maji ya matumizi ya kila siku kwa urahisi.

Mfumo wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka zinaonekana zikitekelezwa kwa mpangilio mzuri. Maji safi yanasambazwa kupitia mabomba yaliyo salama huku taka zikikusanywa na kusafirishwa kwa ajili ya usimamizi bora. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuweka afya ya jamii.

Huduma za usambazaji wa maji na usimamizi wa taka zinaonekana zikitekelezwa. Mifereji ya maji na za maji safi na mabomba ya maji taka vimewekwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yanaonyesha juhudi ya kuhakikisha afya na usafi wa jamii.

Tangi kubwa ya kuhifadhi na kusambaza maji, inaonekana ikiwa imeinuliwa juu kwa ajili ya usambazaji wa maji safi. Imetengenezwa kwa chuma imara au zege, na mazingira yanavyoonekana ni ya huduma za msingi za maji kwa jamii.

Taka nyingi zimekusanyika kwenye dampu , zikiwa na aina mbalimbali kama plastiki, karatasi, na mabaki ya vyakula. Eneo linaonekana kutelekezwa na mazingira yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira unaohitaji usimamizi bora.